Picha hili linaonyesha shamba lililopandwa mimea kwenye mistari iliyonyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa maji umetumika katika shamba hili huku kila mstari wa mmea ukiwa na bomba la maji.